Mtu amevaa suti ya manjano, kofia ya manjano na amebeba kifaa cha kunyunyuzia maji chenye rangi ya manjano na samawati mgongoni mwake akinyunyuzia ngombe, ngombe huyo ni mweusi na mweupe amefungwa kwenye zizi la mbao.

Haya ni mashada matatu ya ndizi yaliyoiva na kuwa na rangi ya manjano inayong'aa yakining'inia kutoka kwenye miti yao ya migomba shada mbili za mbele zimeiva kabisa, huku shada la nyuma likiwa na rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mtaalamu amevalia vazi jeupe la maabara, ana miwani na barakoa ya samawati, na kofia ya nywele ya kijani, anasimama karibu na meza ya chuma, anaonekana akifanya kazi katika maabara.

Watoto wawili wa ng'ombe wanaonekana wakitembea kwenye njia ndefu yenye nundu za chuma pande zote mbili. Ngozi yao ina rangi ya hudhurungi . Ng'ombe wa kwanza anatizamana na anaonekana akitembea kwa makini.

Shamba kubwa lenye mimea ya migomba iliyopandwa kwa safu ndefu, zinaonekana kwenda mbali sana. Mimea mingine ina majani makubwa na mabichi, huku mingine ikiwa michanga zaidi.

Katika shamba la ndizi kuna ndizi nyingi zilizofunikwa na mifuko ya samawati. Hizi ni ndizi mbichi bado hazijaiva na zinaonyesha kuwa zitalindwa na wadudu. Mti wa ndizi una majani mengi ya kijani.

Katika zizi la kisasa ng'ombe wengi wamejipanga wakila nyasi kutoka kwenye sehemu za kulia zilizotengenezwa kwa chuma baadhi ya ngombe hai ni weupe na weusi na wengine ni weupe pekee.

Mkononi mwa mtu kuna ndizi mbili zilizokatwa katikati . Ndizi hizi bado hazijaiva na zina ganda la kijani. Kuna rundo la ndizi ambazo hazijakatwa . Mkono unashika vipande vya ndizi vilivyo na maganda na kimoja ambacho tayari kimetolewa ganda .

Katika shamba la migomba mwanamke akiwa amevaa mavazi ya rangi ya kahawia na kitambaa jekundu kichwani anasimama na kumbebaba mtoto mgongoni. Anaonekana akipokea shada kubwa la ndizi mbichi kutoka kwa mtu aliyesimama karibu naye.

Katika eneo la kuvua maziwa, kuna chombo kubwa cha chuma kinachong'aa, kinachotumiwa kuhifadhi maziwa, ambacho kimewekwa ndani ya jengo. Karibu na chombo hicho, kuna mikebe miwili ya chuma iliyosimama.

Mavuno tele, ya ndizi mbichi, marefu, mengine yakiwa mafupi, mitende imesimama imara, chini ya majani mapana, yakificha sehemu, ya anga, mtu amevaa shati jekundu, na kofia nyekundu, anatazama mbele.

Kuna ndama watatu, weusi na weupe. Wamesimama pamoja kwenye eneo la udongo na ardhi chafu. Mmoja wao, ameinua kichwa akitazama kushoto na amewekewa namba kwenye sikio lake.

Katika shamba la ndizi, watu kadhaa wanajihusisha na shughuli za kuvuna ndizi. Wanawake na wanaume, wanashughulikia na makundi ya ndizi wakichambua na kuziweka kwenye mifuko. Mmoja wa wanawake anaonekana akijaribu kuweka ndizi kwenye kikapu.

Wanaume wawili wamevalia sare wanashughulika na maziwa ,moja yao amevalia vazi jeupe na anasimama nyuma ya kaunta ya rangi ya kijani, mwanaume wa pili amevalia vazi la samawati anaangalia kitu kwenye kaunta.

Kuna kundi la watu wanajifunza kuhusu mchakato wa utengenezaji. Mwanamke amevalia shati la rangi ya pinki na kofia nyeupe. Ameshikilia kifaa cha chuma chenye bomba la kijivu na anakiweka karibu na mashine kubwa.

Mkono mmoja umeshika mkungu mkubwa wa ndizi zinazoanza kuiva. Baadhi ya ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi. Zikionyesha baado hazijaiva kikamilifu. Wakati zingine zina rangi ya manjano zikionyesha zimeiva.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi . Ndizi hizo zimepangwa Kwa uangalifu na zimefungwa Kwenye mashahada makubwa yaliyopangwa kwa namba ya mrundo. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa tayari kukomaa huku zingine zikiwa bado changa kabisa.

Mwanaume kijana amevaa kofia ya rangi ya zambarau na fulana ya samawati amesimama katikati ya shamba la migomba. Anaonekana akigusa mkungu wa ndizi zilizoiva ambazo zina rangi ya manjano.

Mirundo mikubwa ya nyasi kavu. Yaliyofungwa vizuri na kamba na kuwekwa kwa mipangilio. Nyasi hizi zina rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Baadhi ya mirundo imewekwa juu ya mbao zilizotumika kubeba mizigo.

Shamba kubwa linaonekana. Lina lundo kubwa la nyasi zilizokatwa. Lund hili, limefunikwa kwa sehemu na trubaiya zenye mistari nyekundu, meupe na ya samawati. Watu kadhaa wamesimama bembeni wakitazamana, huku mmoja wao akiwa juu ya lundo hili, akichimba, na kupanga nyasi kwa kutumia jembe.

Kuna ndizi mbili zilizo kauka zikionyesha mistari mirefu ya ukomavu kwenye maganda yake ya rangi za manjano iliyopasuka. Zimewekwa juu ya uso wa mbao uliochorwa kwa rangi nyeupe.

Wanyama hawa wanne wamesimama chini ya kibanda cha muda kilichojengwa kwa miti na nyasi. Mmoja wao mwenye rangi nyeusi anakula kitu kutoka kwenye bakuli ndogo. Mtu amevaa shati la samawati na suruali ya kahawia amesimama karibu naye.

Chumba kikubwa cha kufugia ngombe, kinaonekana kuwa cha kisasa, ngombe wengi wa maziwa wenye rangi nyeusi, na nyeupe, wamepangwa kwa mstari mrefu, wanakula kutoka, kwenye, viombo maalumu, vya chakula.

Mkusanyiko wa ndizi mbichi zimepangwa kwenye safu mbili chini, zimefungwa kwenye mkungu na bado zoko na ganda la kijani ndizi hizi zinaonekana kuwa ndefu na zimekusanyika kwa uwingi.

Katika mazingira ya maabara, mwanamke amevaa kanzu nyeupe ya maabara na kofia nyeupe ya nywele, akifanya majaribio. Anashikilia chupa ndogo ya plastiki mikononi mwake, akidondosha kimiminika ndani ya bika ya kioo.

Mtaalam mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi ya samawati anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa akiwa amebeba kifaa chenye rangi ya samawati na manjano mgongoni mwake. Ana akinyunyizi dawa ng'ombe mweupe aliyefungwa kwenye uzio wa chuma.

Kikapu kimefumwa kwa nyasi na kimezungukwa na kamba ya rangi ya kahawia nyeusi. Ndani ya kikapu, kuna donge kubwa jeupe, linaloonekana kama la jibini.

Shada la ndizi nne zilizokomaa yenye rangi ya manjano angavu linaonekana wazi kabisa mbele ya usuli mweupe usiona kitu. Ndizi hizi zimepindika kidogo zikiwa na ncha zao za rangi ya kahawia na zimeunganishwa pamoja kwenye shina lenye rangi ya kijani , manjano iliyofifia.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi kwa bidii, karibu na rondo kubwa la karanga zilizo menywa, zikiwa zimetandazwa kwenye matambara meupe chini, mtu mmoja akiwa amevaa shati la miraba, anatumia kifaa kirefu, chepesi, labda fimbo, kusogeza karanga.

Shamba kubwa la miti ya ndizi linaonekana likiwa na safu ndefu za miti iliyopandwa. Kila mti unaonekana wima na umebeba rundo zito la ndizi mbichi. Udongo mwekundu unaonyooshaa katikati ya safu ya miti.

Mwanamke amevaa koti refu la samawati, buti nyeupe, glovu nyeupe, barakoa nyeusi na kile kinachoonekana kuwa kitambaa jeupe kichwani. Akimwaga kitu kutoka kwenye chombo kidogo kwenye mkebe mkubwa wa chuma.

Shada kubwa la ndizi likiwa bado changa na mbichi linaning'inia kwenye mti wake. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na chache zina madoa meusi, ishara ya kwamba zinakaribia kuiva. Zimejipanga kwa makini na zimefungwa vizuri.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahidi, mimea hii, ina majani ya kijani, lakini baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mashimo, labda kutokana na wadudu. Mimea imepandwa kwa safu na udongo wenye rangi ya kahawia unaonekana katikati ya safu hizi.

Katika shamba la ndizi, kijana mmoja amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi zilizovunwa. Anaonekana akiwa na sura ya furaha, na amevaa mavazi rahisi, pamoja na viatu vya mvua. Nyuma yake kuna miti ya ndizi, ikionyesha mazingira ya kilimo yenye rutuba.

mgomba umetanda. Una matunda mabichi. Ndizi zenye ganda la kijani zimefungana pamoja zikiwa zimetulia katikati ya majani mapana ya mti huo. Mwangaza wa jua unagonga sehemu chache ukiacha vivuli vizuri vilivyotawanyika.

Shamba kubwa la ndizi mbichi zinazoning'inia kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizo ziko ndani ya majani makubwa ya kijani. Kuna matawi makubwa ya rangi ya kijani yanayoning'inia karibu na ndizi.

Ndizi nyingi mbichi zimejikusanya pamoja kwenye mti wa ndizi. Zimefunikwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Ndizi hizo zinaonyesha kuwa bado hazijaiva kwa ajili ya matumizi.

Pikipiki iko barabarani imepakia ndoo nyingi za chuma ambazo kwa kawaida hutumika kubeba maziwa, dereva amevalia kofia ya samawati na anaonekana kubeba mzigo mkubwa mgongoni mwake.

Mwanamme mzee anatabasamu akishika mti wa ndizi. Amevaa shati la samwati, kofia nyeupe na miwani. Anashika jani kubwa lililokauka. Miti mingine ya ndizi inaonekana nyuma yake.

Katika shamba la ng'ombe kuna ng'ombe wengi wakila majani katika mabanda yaliyopangwa vizuri. Mifugo imewekwa ndani ya uzio ikionyesha mazingira safi ya kisasa ya ufugaji. Nyumba ya ng'ombe ina paa la kuni na mwangaza wa asili unaoangaza ndani.

Katika mandhari ya taka , ng'ombe kadhaa wanakula kutoka kwenye mchanganyiko wa takataka. Taka zimejaa eneo hilo zikionyesha tatizo la usimamizi wa taka. Ng'ombe hao wenye rangi tofauti wanatazamana huku wakitafuta chakula katika mazingira yasiyo safi.

Katika eneo la soko, kuna makundi makubwa ya ndizi ya kijani yakiwa yamepangwa vizuri. Ndizi hizo zinaonekana zenye afya za rangi ya kijani kibichi. Mandhari inaonekana kuwa na shuguli nyingi na watu wakitembea nyuma.

Shamba hili, lina miti ya migomba, iliyopandwa katika udongo mwekundu. Udongo umeundwa kama matuta kuzunguka kila mti. Miti mingine inaonekana kwa mbali. Kuna kijani kibichi cha mimea mingine kwa umbali, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Ng'ombe wengi wamelala chini kwenye banda la wanyama. Wengine wamelala chali kabisa wakiwa wametulia. Banda hili lina sakafu yenye majani makavu na uchafu. Baadhi ya ng'ombe wana arangi nyeusi na nyeupe huku mmoja akiwa mweusi kabisa.

Mtu amekaa chini akikamua ngombe, mtu huyu amevalia suruali yenye mistari nyeusi na kijivu ,soksi za pinki na viatu vyeusi . Anakamua maziwa kwenye ndoo ya chuma iliyongaa.

Katika shamba kuna mistari mingi ya miti ya ndizi ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Miti imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha kilimo bora. Ardhi inaonekana safi na mwangaza wa jua unatoa muonekano mzuri wa mazao. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi katika shamba, wakiwaonyasha shughuli za kilimo.

Mwanaume amevalia suti nyeupe na kofia nyeupe akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma . Ndoo hiyo inaonekana kuwa mzito na imejazwa na maziwa . Wanaume wengine wanaonekana nyuma yake .

Mwanamke amesimama karibu na miganda mingi ya ndizi bado mbichi na kijani. Amevaa nguo ya kahawia na ameshikilia shina la ndizi kwa mkono mmoja . Miganda ya ndizi imewekwa juu ya majani na kwenye masanduku ya mbao.

Mwanamke amesimama karibu na shimo la ng'ombe lenye ndizi nyingi, zikiwa bado mbichi na kijani. Amevaa gauni jeupe iliyo na mistari nyembamba. Anaguza ndizi hizo kwa mkono wake wa kulia.

Mkono wa mtu mweusi unashika mmea wa mahindi. Mmea unaonekana ukiwa na mashimo. Majani yake yana rangi ya kijani. Mkono una saa ya fedha na unaashiria uharibifu unaosababishwa na wadudu.

Kikundi cha wanawake wakifanya shughuli za kijamii, nje ya nyumba zao zinazoonekana kama vibanda vya udongo. Wengine wameketi, wengine wamesimama. Wote wakiwa wamevaa, mavazi ya kienyeji yenye rangi mbalimbali.

Mwanamke amevalia koti jeupe la mahabara kofia ya nywele na barakoa nyeusi pia amevaa sketi ndefu ya rangi nyekundu na samawati anasimama karibu na mashine kubwa ya chuma.

Mwanamke mzee akiwa amefungwa kitambaa cha zabarau kichwani. Anaonekana akiegemea kwenye sanduku la kijani akitazama rundo kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano na madoa meusi.

Mimea ya mahindi inaonekana ikikauka na kuwa majani ya rangi ya kahawia, ikionyesha athari za ukame na ukosefu wa maji. Mandhari inaonyesha mazingira ya kilimo yasiyo na rutuba na kuna mawingu machache angani.

Jani ndefu ya ndizi linaonekana kuelekea juu kwenye anga la samawati. Majani mengi yaliyosongamana pamoja yanajenga muundo unaoonekana kama pahala asili. Mwangaza wa jua unakanyaga majani na inaonekana kuna mawingu meupe kwenye anga.

Katika mazingira ya shughuli za kijamii, watu kadhaa wanashirikiana katika kugawa chakula mikono inashikilia sahani za plastiki zenye wali huku wengine wakimimina mchuzi kutoka kwenye chombo kikubwa.

Miti mirefu yenye majani makubwa na marefu yaliyoelegezwa juu na chini, ikionyesha uhai wake. Majani mengine yameanza kukauka na kuning'inia chini. Miti hii imepandwa pamoja na miti mingine yenye majani nyembamba inayopatikana nyuma yake.

Kuna mimea midogo ya migomba iliyopangwa katika safu. Imepandwa kwenye mifuko midogo meusi. Majani yao ni mapana ni ya rangi ya kijani kibichi. Yanaonyesha ukuaji mzuri.

Kitu cheupe kilichowekwa ndani ya kichungi cha kijani. Kichungi hiki kina matundu madogo madogo na kinaonekana kimetengenezwa kwa plastiki. Kitu hicho cheupe kimekusanyika kama donge kubwa na kinaonekana kuwa na mifumo isiyo sawa.

Mwanamke amevaa kofia ya nywele na sare nyeupe anaonekana kuwa katika mazingira ya kiwanda wa bidhaa ya maziwa . Mbele yake kuna chombo kikubwa cha alumi kilichoelekezwa chini akimimina kioevu cheupe ndani chombo kingine kilicho chini yake.

Hiki ni kipande cha ardhi chenye mimea mingi. Kuna miti ya migomba iliyo na majani mapana, majani marefu ya kijani na pia kuna sehemu ya udongo mwekundu wazi. Miti mingine mingi inaonekana nyuma kwenye mlima na anga ina mawingu meupe na jua linang'aa.

Katika chumba, kuna rindo kubwa la ndizi zilizokomaa na kuanzia kuwa njano, zimewekwa sakafuni kuelekea kwenye ukuta. Zimepangwa kwa mistari ndefu na inaonekana ni nyingi sana.

Kuna bakuli kubwa la chuma lenye kitu ya rangi ya maziwa inachokorogwa mikono miwili inatumia kijiko cha mbao kukoroga kijiko kimoja ni kikubwa na kingine ni kidogo kijiko kidogo kinachochea katikati huku kingine ikitikisa upande mwingine.

Mwanamume amevaa kofia ya samawati na amepiga magoti akimkama ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe huyu amefungwa kwa minyororo na mwanamme huyu anashika chupa ya chuma huku akimkama ng'ombe kwa mikono yake.

Mwanamke aliyevaa suruali na shati la rangi ya samawati na kijani anakaa chini karibu na ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe. Mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha na tabasamu.

Mvulana mdogo anachota maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe huyo anaonekana kuwa na afya njema akiwa amesimama kimya. Mvulana amevaa mavazi rahisi na anaonekana akifanya kazi hiyo kwa umakini. Mandhari yanaonyesha udongo wa asili na miti ya kijani kibichi nyuma.

Kundi la watu wanne ndani ya banda, mwanaume mmoja amevalia koti jeupe la maabara anawaeleza wengine watatu kitu Fulani, huku akionyesha vitu vilivyo mezani, watu Hawa wanaskiliza kwa makini.

Bakuli ya glasi iliyojaa kitu kinachofanana na mtindi au maziwa yaliyoganda. Ndani yake kuna vipande vingi vya rangi ya maziwa vilivyochanganyika na maji ya mtindi . Bakuli hili Lina umbo la duara na linaonekana wazi.

Mitenge minene imesimama wima ikibeba mavuno makubwa ya ndizi mbichi ,rangi ya ndizi NI kijani na zimefunikwa kwa uangalifu. Baadhi ya ndizi zimekunja majani yaliyo na rangi ya kijani.

Katika shamba kubwa miche midogo ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na majani mapya ya rangi ya kijani kibichi, udongo unaonekana kuwa umefanyiwa kazi na laini na kuna mistari iliopandwa na nafasi katikati yao.

Mwanamke amevalia shati la mikono mirefu ya rangi ya pinki na sketi nyeusi akitumia bomba la maji la rangi ya kijani ,kumwosha ngombe meupe. Ngombe huyu amesimama mistari wa ngombe wengine meupe.

Shada kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano limening'inia kwenye shina la mti wa ndizi, shada hilo lina ndizi nyingi sana zilizopangwa kwa mstari.

Mwanaume, akiwa amevaa koti jeusi, anamimina maziwa, kutoka kwenye ndoo ya kijani, ndani ya pipa kubwa jeupe. Magunia mengine kadhaa ya maziwa yamepangwa ndani ya gari ya kusafirisha la rangi nyekundu.

Wanaume wawili wamevalia nguo nyeupe za kazi, barakoa na nyavu za nywele vichwani. Mmoja wao anashikilia vyombo viwili vya chuma akimwaga kimiminika kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine.

Watu watatu wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi. Watu hao wanaonekana kujadili ubora wa ndizi hizo. Ndizi zimewekwa juu ya majani ya ndizi. Wanaume wawili wamesimama huku mwingine mmoja ameoiga magoti.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye meza akitabasamu na kushika ndizi mbili kwa mikono yake. Nguo yake yenye rangi ya kijani na mifumo mbalimbali yakimaajabu. Katika mkono wake wa kushoto, anashikilia ndizi iliyomenywa na bado haijaiva.

Shamba linaonyesha mimea ya mahindi iliyopandwa katika safu wima. Mahindi haya yanaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji yakiwa na majani mapana ya kijani kibichi.

Mwanamme amesimama mbele, amevalia sweta ya milia ya kijivu na nyeupe anatazama upande wa kushoto ,nyuma yake kuna mwanamke aliyevaa Kofia nyeupe na kotia zambarao.

Mkono unashikilia ndizi mbichi isiyomenywa. Ndizi hiyo, imekatwa katikati na ndani yake imeonekana. Rangi ya ndizi ni ya kijani kibichi na ina sehemu ya kahawia na nyeupe ndani.

Shamba la miti ya ndizi linaonekana wazi. Majani yake mapana yakionekana kwa mbali. Kuna miti ya aina mbali mbali mingine mirefu na mingine mifupi. Mbele ya shamba miti ya ndizi inasimama wazi majani yake ya kijani kibichi yakionekana.

Rundo kubwa la ndizi zilizokomaa zikiwa na rangi ya manjano , zimetundikwa. Pembeni yake kuna rundo lingine kubwa la ndizi ambazo hazijakomaa zikiwa na rangi ya kijani. Nyuma yao unaweza ona ndizi nyingine ya matunda mengine ya rangi mbalimbali ,kama vile nyanya yote yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Haya ni mashamba ya migomba. Mistari miwili ya migomba imepandwa sambamba ikitengenezsa njia katikati. Kuna matunda mengi ya ndizi yaliyokomaa yananing'inia kwenye miti. Majani makubwa ya kijani yamefunika kila mmea.

Mwanaume amevaa kofia ya kichwa, sweta ya milia ya samawati na nyeupe, suruali ya kijivu na buti nyeusi, amesimama karibu na uzio wa mbao. Anaonekana akishikilia kamba mrefu. Nyuma ya uzio huo kuna ng'ombe wawili.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia kanzu nyeupe, vitambaa vyeupe vichwani na barakoa nyeupe. Wanasimama mbele ya chombo kikubwa chenye maziwa. Mmoja wao, anatumia mwiko wa samawati na chombo cha plastiki cha kijani kibichi, kumi ina kitu kwenye chombo.

Shamba la migomba lenye udongo mekundu. Migomba imepandwa kwenye mistari iliyonyooka baadhi ya migomba inaonekana michanga huku mengine ikiwa mikubwa na majani mabichi yaliyotanda.

Shada kubwa la ndizi mbichi linaninginia likiwa na rangi ya kijani kibichi ,linarundikana kutoka juu hadi chini na ndizi nyingi zimeungana pamoja . Limeshikiliwa na mti wa ndizi huku majani makubwa ya kijani yakitandaa juu yake.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa bado hazijakomaa kabisa imening'inia kwenye mti. Ndizi hizi zina rangi ya kijani, samawati. Majani makubwa ya mmea wa mgomba yenye rangi ya kijani kibichi na mishipa.

Kuna mahindi mengi yaliyokaushwa yamefungwa na kuning'inizwa kwenye kamba yakining'inia mbele ya ukuta wa mbao. Mahindi hayo yana rangi ya kahawia na manjano yakionyesha kuwa yamekaushwa kabisa.

Shamba la mahindi likiwa na mimea mirefu yenye majani ya kijani . Anga ni ya samawati yenye mawingi mepesi . Mmea mmoja unaonekana wazi mbele na una mhindi ulioharibiwa . Sehemu ya mahindi bado ni nyeupe lakini sehemu nyingine imegeuzwa kuwa nyeusi na imejaa ukungu.

Shamba la ndizi linaonekana likiwa na miti ya ndizi iliyopandwa kwa mistari mirefu kila mti inaonyesha shina lake kubwa na mimea michanga inayoanza kukua chini yake.

Shamba lenye udongo mwekundu, uliokauka. Katikati yake kuna miti, mingi ya migomba, yenye majani mabichi, yanayotawala eneo lote. Baadhi ya majani yamekauka, na kuekelea chini na yana rangi ya kahawia kidogo.

Sehemu ya mashamba inayoonekana kuna mimea mbalimbali. Udongo mwekundu uliolimwa hivi karibuni unatenganisha aina tofauti za mimea. Upande wa kushoto wa shamba kuna majani marefu na miti ya ndizi. Upande wa kulia kuna mimea midogo iliyopandwa kwa safu pengine mahindi au mboga.

Mkono wa mtu iliyoshika ndizi iliyomenya. Ndizi hiyo inaonekana kuwa ndefu na ina rangi nyeupe njano iliyoiva. Bado ina alama ya mstari zilizojitokeza baada ya kumenywa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, zikiwa zimerundikana ardhini. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa ndogo, huku nyingine zikiwa kubwa na ndefu. Zinakaa zimetoka kukatwa kutoka kwenye migomba.

Kuna chombo kikubwa cha chuma chenye kitu kinachofanana na jibini iliyoganda na kioevu cha rangi ya kijani njano. Kijiti kidogo cha mbao kinatumika kukoroga mchanganyiko huu. Baadhi ya vipande vya kijibi hivi vimeungana.

Lori jeupe, yenye chombo kikubwa cha rangi ya chuma kinachobeba maziwa. Kwenye mlango wa lori, upande wa kushoto, kuna mwanamume amevaa kofia nyeusi, na koti la kahawia, akiwa ameshika chombo kikubwa, cha kubebea maziwa.

Wafanyikazi wawili wanajihusisha na mchakato wa kutayarisha maziwa. Mmoja amebeba maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa huku mwengine akitazama kwa makini. Wote wamevaa mavazi ya kazi na kofia za samawati na nyekundu wakionyesha mazingira ya kitaalamu.